Mtu amesimama mbele ya mwingine aliyeshika kifaa cha kupima joto kichwani. Wote wamevaa barakoa na glavu ishara ya tahadhari dhidi ya ugonjwa. Nyuma yao, watu wachache wameketi na wengine wamesimama. Mazingira ya mtaa yanaonekana kwa umbali huku jengo la ghorofa likiwa upande wa kushoto.

Mama ameketi kwenye benchi akimshika mtoto mdogo huku mfanyikazi wa afya akiwa amevaa koti la njano akimpatia mtoto chanjo. Watu wengine wamesimama karibu wakifwatilia tukio hilo. Mazingira yanadhihirisha huduma ya afya jamii ikiwa sehemu ya jitihada za kulinda watoto didhi ya magonjwa.

Mhudumu wa afya amevaa glavu na barakoa. Anampatia chanjo kijana aliyevaa fulana ya kijani na njano. Watu wengine wamesimama kwa umbali wakiwa wamevalia barakoa. Eneo hilo linaonekana kuwa na huduma la afya ya jamii. Usafi na tahadahari ya kiafya zimezingatiwa vizuri wakati wa shughuli hiyo.

Mwanamke amesimama mlangoni akiwa amevaa vazi la kiafrika na barakoa akizunumza na mwanamume aliyevalia fulana yenye miraba ya maandishi na barakoa. Mwanamume ameshika daftari na makabrasha. Ukuta wa nyumba hio umetengenezwa kwa udongo. Mazingira yanadhihirisha mazungumzo ya kikazi au uhamasishaji.

Gari jeupe limeegeshwa juu ya nyasi likiwa na maandishi na michoro ya huduma za afya ya kina. Mlango wa nyuma wa gari hilo uko wazi ukidokeza shughuli za kitabibu ndani. Miti na majengo madogo yako karibu yakionyesha mazingira tulivu ya kijani na huduma ya jamii inayoendelea.

Gari la huduma ya afya lenye alama ya msalaba wa samawati imesimama. Wanawake wakiwa wamesimama kwa mpangilio wakisubiri huduma. Eneo linaonyesha mazingira ya mbali, yaliyotulivu na yenye shughuli ndogo za kibinadamu.

Watu sita wamesimama mbele ya gari jeupe lenye maandishi upande wa kulia. Wawili katikatia wameshikilia makasi na kukata utepe wa rangi ya machungwa uliofungwa kwenye ua wa njano. Wengine watatu wamevaa suti na mmoja amevalia sare za kijashi. Ardhi ni ya udogo ni la udongo mwekundu na nyuma kuna taili la gari.

Mdomo umefunguka kwa tabasamu pana ukionyesha meno meupe yaliyopangwa vizuri. Mdomo imechora umbo la furaha, na ngozi ya uso imejaa afya. Nywele za usoni zimetokeza juu ya mdomo na kidevuni zikiongeza mvuto wa sura hii yenye hisia za furaha na urafiki.

Daktari wa meno amevaa glovu na barakoa akiwa anashughulika na mtu anayeketi kwenye kiti maalum cha hospitali. Mgonjwa amefungua mdomo akipokea huduma huku daktari akitumia mkono wake kukagua meno. Mazingira yanavutia na ni ya hali ya usafi na utaratibu wa kliniki.

Vifaa vya chuma vya kungoa meno, vimetandazwa juu ya uso wa blue .Baadhi vina ncha kali au ndefu. Vingine vina umbo la koleo, vyote vimeundwa kwa ustadi wa kitaalamu, kwa kazi maalum, zinazohitaji umakini mkubwa.

Uso wa mtu mwenye furaha umejawa na tabasamu pana. Macho yamefumbwa kwa upole, mashavu yameinuka na meno meupe yanaangaza. Ngozi inang'aa kwa mwanga wa asili. Hisia za furaha na amani zinaakisiwa kwenye uso wake. Tabasamu hili lina mvuto wa upole na uchangamfu.

Watu wawili wamevaa mavazi maalum ya kinga wakiwa wamesimama karibu na kitanda cha mgonjwa. Mmoja anashikilia vifaa vya tiba huku mwenzake akimwangazia mgonjwa sehemu ya usoni. Mwanga wa kutosha umeelekezwa sehemu ya kazi. Mgonjwa amelala na macho yake yameelekezwa juu kwa utulivu.

Mwanamke mwenye asili ya Afrika anafunua mdomo kuonyesha mpangilio wa meno yake. Meno yake ni meupe na yanaonekana kuwa na afya nzuri. Hii ni ishara ya usafi na matunzo bora ya kinywa.

Mtu amevaa glovu za bluu na koti jeupe huku akishikilia mfano wa taya kwa mkono mmoja. Mkono mwingine umebeba mswaki mwekundu na anasafisha meno ya mfano huo. Mazingira yanatoa taswira ya sehemu ya kitaalamu inayohusiana na afya ya kinywa au usafi wa meno.

Mtu amevaa mavazi ya kinga na barakoa akihudumia mtoto aliyelala kwenye kiti huku vifaa vikiwa mezani karibu naye. Wengine wamekaa karibu wakifanya kazi kama hii. Miti mirefu imesimama nyuma yao, anga likiwa la bluu ikiashiria kuwa shughuli hii inafanyika nje.

Mtu ameketi kwenye kiti maalum akiwa amelala mgongoni huku mdomo wake ukiwa wazi. Watu wawili wamevaa mavazi ya kinga, barakoa, glavu na vifaa vya kichwani wakihusika na kazi ya matibabu. Vyombo vya tiba vimewekwa karibu na mazingira ni safi yakifanana na kituo cha afya.

Tabasamu pana likiwa na meno meupe yanang'arishwa kwa kifaa maalum cha kusafishia. Mkono wenye glovu ya bluu unashika kifaa hicho kwa uangalifu ukiwa makini kulinda usafi wa afya ya meno. Mchakato huu hufanyika kwa uangalifu ili kuboresha mwonekano na usafi wa meno ya mtu.

Mdomo wa mwanamke uko wazi. Meno yamepangwa kwa uwazi huku nafasi moja ikibainika kuwa na pengo. Muonekano huu wa karibu wa meno unaangazia hali ya kiafya au mahitaji ya matibabu ya daktari wa meno.

Maji yamejaa hadi kufunika barabara na kuzunguka majengo ya tofali. Watu wawili wanatembea kwenye maji yaliyofika magotini mmoja akiwa amevaa kofia nyeupe. Ukuta wa jengo umechorwa picha ya kidini na maandishi ya rangi mbalimbali yakionyesha kuwa eneo hili ni taasisi au shule.

Maji yamejaa kote. Mashua imebeba vitu vya nyumbani huku watu watatu wakijitahidi kuhifadhi dhidi ya mafuriko. Pembeni watoto wawili wamesimama wakifuatilia kwa makini kinachoendelea. Hali ilitoa hisia ya dharura na matumaini.

Mtu amevaa mavazi maalum ya kujikinga. Amesimama mbele ya gari jekundu lenye taa na alama za tahadhari. Amebeba kifaa cha dharura mkononi na amevalia kofia ya usalama. Mazingira yanaonyesha eneo la huduma za dharura.

Magari mekundu yenye vifaa maalum yamesimama barabarani usiku. Mvua au maji yamemwagika ardhini na mipira mirefu ya maji imetandazwa . Watu wamesimama karibu na jengo jeupe lenye ghorofa. Mwanga wa magari na taa za barabarani unaangaza eneo lote. Kazi ya dharura inaendelea.

Mabanda ya muda yamesimama juu ya mchanga na kufunikiwa kwa plastiki za rangi tofauti. Tanki kubwa jeusi la maji limesimama karibu na watu wawili, mmoja akifungua bomba. Choo cha plastiki kimewekwa pembeni. Maandishi mekundu juu yanahusu msaada wa waathiriwa wa mafuriko. Mbwa amesimama mbele ya banda moja.

Chuma kikubwa kimeanguka juu ya nyasi na kuharibu sehemu ya mti wa kijani. Mabaki ya mabati na matawi yamesambaa ardhini. Nyumba zenye paa jeupe zimesimama kwa mbali. Bustani pametapakaa majani ya kijani na vichaka. Mandhari inaonyesha hali baada ya tukio kali la upepo.

Chumba cha eksirei kilicho pangwa kwa uangalifu kikiwa na mashine maalum ya kuchukua picha za ndani ya mwili. Pembeni kuna kitanda kinacho tumika kula za mgonjwa wakati wa uchunguzi. Mazingira ni safi ya kimatibabu.

Chombo cha chuma kimefungwa kwa vifungo vinne imara kuzunguka mdomo wake. Juu ya kifuniko, kifaa cha kupima shinikizo kimewekwa kwa makini pamoja na sehemu zingine za usalama. Sehemu ya chini imeunganishwa na bomba dogo la plastiki. Sakafu ya saruji imezunguka kifaa hiki chenye matumizi maalum.

Chumba chenye mwangaza wa kutosha kina vitu viwili vya kifaa kikubwa chenye lensi na mpini, kikielekea upande wa kiti moja. Pazi la blue limening'inia pembeni ya ukuta na mtu ameketi upande wa pili akiwa amevaa suruali ya blue na shati jeupe. Sakafu imetandwa vigae vya rangi ya udongo.

Vifaa vya kitabibu vimepangwa kwa mpangilio maalum juu ya vitambaa vyekundu, seti ya kwanza ina vifaa vya kusaidia wakati wa kuifungua nayo ya pili ina vifaa vya taratibu za kiafya zinazohusiana na mfumo wa uzazi. Mazingira ya kutaalamu yanaonekana.

Mitungi meupe wa lita tano imekwa wima. Juu yake maandishi Steranio asilimia mbili yameandikwa wazi. Maelekezo ya matumizi pamoja na taarifa yaliomo yamechapiswa upande wa mbele, yakionyesha matumizi ya kiafya au usafi wa kitaalumu.

Mtu amesimama akiwa ameinamisha kichwa kwa huzuni au mawazo mazito akiegemea ukuta. Pembeni maandishi yameandikwa yakihamasisha uelewa kuhusu afya ya akili mahali pa kazi. Tarehe ya tukio maalum imetajwa na siku zilizobaki hadi tarehe hiyo zimehesabiwa. Rangi angavu zimetumika kuvutia macho.

Mtu ameketi kwenye kiti cha ofisi akiwa ameinamisha kichwa juu ya meza mbele ya kompyuta. Mwili umelegea kuashiria kuchoka au kufadhaika. Kikombe cha mvuke kimewekwa upande mmoja wa meza kikionyesha kinywaji cha moto. Mazingira yanaonekana kuwa ya kazi au masomo.

Mwanamke ameketi sakafuni kwa mtundo wa kutafakari akiwa ametulia. Mikono yake ikiwa juu ya magoti. Ukuta wenye michoro ya rangi mbalimbali upo nyuma yake. Upande wa kulia, maandishi yanahusu siku ya afya ya akili duniani yakielezea mada na kuhimiza kuzungumza kuhusu afya ya akili mahali pa kazi.

Mwanaume amekaa akiwa ameshika kichwa kana kwamba ana mawazo au huzuni. Mwanamke ameketi mbele yake akiwa ameshika daftari na kalamu akisikiliza kwa makini. Mazingira haya yanaashiria mazungumzo ya kina, huenda ya ushauri au msaada wa kihisia katika mazingira ya utulivu.

Chupa ya dawa ya plastiki yenye rangi ya kahawia imefungwa na ufuniko mweupe, imewekwa karibu na kisanduku cha dawa chenye rangi ya kijani, nyeupe na bluu. Maandishi meupe na meusi yamechapishwa juu ya sehemu zote mbili, yakieleza aina ya virutubisho vilivyomo na kiwango cha matumizi. Kisanduku kimeandikwa kuwa na vidonge mia na kimepambwa kwa mistari ya kijani yenye mwelekeo wa diagonal upande wa kulia.

Mtu aliyevalia koti jeupe na barakoa anasimama karibu na msichana aliyevaa blausi nyeupe akimchoma sindano kwenye mkono wa juu. Watu wengine wamesimama nyuma yao baadhi wakiwa wamevaa barakoa pia. Mazingira ya picha yanaashiria eneo la afya au kituo cha huduma cha matibabu.

Mkono wa mtu umevalishwa vazi lenye rangi ya samawati na maua huku mwingine akiwa amevalia glovu nyeupe akishika sindano. Sindano imeelekezwa kwenye bega la mtu anayepokea huduma. Mchakato huu hufanyika kwa uangalifu mkubwa ili kuhakikisha usalama. Mwanga wa ndani umeangaza eneo hili vizuri.

Eneo la huduma ya afya inaonyesha watu waliokusanyika, akina mama wakiwa na watoto wao. Wanaume wawili wamesimama pembeni, huku watatu wameketi kwenye viti na wengine wakiwa wamesiamama wakisubiri huduma katika hali ya utulivu.

Watoto watatu wamekaa juu ya mkeka wa mviringo wakitazama kitabu kilichofunguliwa mbele yao. Mmoja wao anaelekeza kidole kwenye kurasa za kitabu chenye michoro ya kuvutia. Wamezungukwa na mwanga hafifu wakionekana kushughulika kwa makini .Mazingira yanaelekea kuwa ya nyumbani na ya utulivu.

Daktari wa watoto anampatia mtoto mchanga dawa ya kunywa uku mama wa mtoto akiwa amemshikilia. Akina mama wengine wakiwa na watoto wao wameketi karibu wakisubiri huduma kwa utulivu. Mazingira yanaonyesha huduma ya afya ya watoto.

Mtoto ameketi kwenye kiti huku akifungua mdomo wake kwa ajili ya uchunguzi wa mdomo wa afya. Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga, glavu na miwani maalum anamsaidia kuchukua sampuli. Mandhari ya ndani ya jengo yanaonyesha tahadhari ya kiafya. Maski imeteleza kidogo kwenye kidevu cha mtoto wakati wa zoezi hilo.

Mama ameketi kitandani akiwa amevalia vazi la hospitali na barakoa usoni. Amembeba mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni. Mkono wa mhudumu wa afya umenyooshwa kuelekea kwa mama na mtoto, ishara ya kuwahudumia au kuwapa msaada. Mazingira yanadhihirisha huduma ya hospitali.

Kifaa cha maji kimewekwa juu ya jukwaa la mbao kikifuatana na chupa ya sabuni pembeni. Chini yake ndoo ya kijani kuchukua maji yanayotiririka baada ya matumizi. Ndoo nyingine nyeupe imeandikwa kwa maandishi ya mkono. Mazingira ya nje yamezungukwa kwa barabara na nyasi za kijani nyingi.

Mwanafunzi ame vaa sare ya shule ya kijani, amesimama karibu na chombo cha maji akisafisha mikono, mwalimu alievaa koti jeupe na barakoa anamsaidia kwa kushika bomba linalo ningiza maji. Jengo la matofali limejengwa nyuma yao na mwanafunzi mwingine amesimama akisubiri zamu iishe.

Mchezaji wa mpira wa vikapu, amelala chini akiwa ameshika mguu wake kwa maumivu. Huenda ameumia wakati wa mchezo. Amepigwa na joto la uwanja akiwa amevaa sare ya timu yenye rangi ya blue na njano. Watazamaji, wako nyuma wakifuatilia mchezo wa makini. Maumivu yake ni makaliu.

Mchezaji wa mpira wa miguu aliyevalia sare za kijani amelala chini huku akishika mguu wake kwa maumivu. Mguu wake waonekana ukiwa umevunjika na kupinda upande mwingine. Uwanja wa mchezo umejaa taa na wachezaji wengine wapo mbali kidogo nyuma yake.

Mzizi wa rosemary unamea vizuri shambani pamoja na vitunguu majani. Miunzi ya jua inamulika mimea ikionyesha hali bora ya ukuaji na mazingira yenye rotuba. Mazingira haya yanaonyesha kilimo chenye mafanikio.

Miale ya jua inapita katikati ya matawi mengi ya miti mirefu iliyostawi. Majani ya rangi tofauti yamejichanganya mengine yakiwa ya kijani kibichi huku mengine yakiwa yamekauka . Mwanga unapenyeza kwa uzuri na anga ya samawati inaonekana nyuma ya matawi. Mazingira haya yanatoa hali ya tulivu na asili.

Majani marefu ya kijani yamesimama wima juu ya ardhi yenye mimea midogo. Eneo hili linaonekana kuwa shamba lenye rotuba na mimea imepandwa kwa nafasi nzuri. Mwanga wa jua unapiga ardhini na kuchanganyika na vivuli vya miti vikiongeza uzuri wa mandhari hii ya kilimo.

Magugu ya aina mbalimbali yameota katika eneo yenye mwinuko mkali. Mandhari inaonyesha mchanganyiko wa mimea isiyotambulika kwa urahisi, ikionyesha hali ya asili isiyoingiliwa.

Majani ya kijani yenye umbo laini na mrefu yamesimama katikati ya vichaka vya mabukule yaliyosongamana. Mchanganyiko huo wa mimea huashiria ukuaji usio dhibitiwa na mazingira yasiyo na mpangilio.

Majani ya mti yamemea kwa rangi ya kibichi yakifunika sehemu kubwa ya mti ,Katikati ya majani hayo mauwa yenye rangi ya waridi na nyeupe yamechanuwa. Mauwa haya yanamishipa nyebamba mirefu inayoninginia chini ardhi ya udongo umefunikwa na majani yaliyokauka huku mwanga hafifu ukipenya.

Eneo la nyasi linaenea huku sehemu yake ikiwa na mimea ya mahindi iliyopandwa kwa vipindi. Njia ya barabara imetenganishwa na shamba hilo kwa ua wa mbao ulichoka kidogo. Mandhari hutoa taswira ya mashambani.